Hiki ni kituo cha nishati ya joto ardhi kilichozungukwa na mandhari ya milima na misitu. Moshi au mvuke unavuka juu kutoka kwenye majengo ya kituo hicho. Jambo linaloashiria uzalishaji wa umeme.

Nguzo ya umeme imesheheni nyaya nyingi na vifaa ya kusambaza umeme, ikiwa ni pamoja na kifaa cha mishaji ya umeme. Jengo refu linaonekana upande wa kulia, na juu kuna anga la buluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Wafanyi kazi wawili wamepanda ngazi wakifanya marekebisho ya waya umeme kwenye mvujo kando na barabara. Huku mwingine akiwa chini akisimamia kazi hiyo. Eneo hilo limezingirwa na miti na uzio wa mawe koni za rangi ya machungwa zimewekwa kwa takadhari mbeleni ya njia.

Mandhari haya yanaonyesha minara ya usambazaji wa umeme ikiwa imesimama juu ya uwanja wa kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe. Mistari ya umeme imeunganishwa kati ya minara, ikielekea mbali na hali ya anga ni tulivu.

Kiwanda kikubwa kimejengeka na mitambo na tenki na mabomba kikiwa karibu na mandhari iliyojaa na containers na meli. Majengo ya viwandani yamejengwa kwa mpangilio na bahari ya mbali inaonyesha shughuli ya biashara.

Muundo mkubwa wa minara ya simu imetandazwa kwenye eneo la wazi ikiwa imeunganishwa na nyaya nyingi za nguvu za umeme. Njia za zege zimezunguka kituo hiki cha umeme ambacho kinaangaliwa kwa usalama wa hali ya juu. Bendera ya Afrika Mashariki imesimama upande wa kulia.

Miamba mikubwa ya minara ya umeme na msongo mkubwa uliosimama kwenye mstari mrefu juu ya mandhari ya kijani ikiwa imejipanga hadi mbali kwenye ufuo wa macho. Anga limetawanyika rangi. Upande kushoto una samawati mtulivu huku upande wa kulia ikichana na mwanga wa jua linaonekana.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo kubwa za chuma. Nyaya nyingi za umeme na taa zinazoangaza. Eneo hilo linaonekana kuwa pana na lina njia ya lami inayopita katikati. Anga lina mawingu mazito likionyesha kuwa ni wakati wa jioni au alfajiri.

Hili ni eneo la kituo cha kusambaza umeme chenye transfoma kubwa na nyaya za nguvu. Miundombinu huu ni muhimu katika kusambaza umeme kwa usalama na kwa ufanisi. Katika muktadha wa majanga, ulinzi wa vituo kama hivi ni wa kipau mbele ili kuzuia katika huduma muhimu kwa jamii.

Huu ni mtambo wa kusambaza umeme ulio wazi yenye minara ya chuma, nyaya za nguvu na vifaa vya kiteknolojia. Anga ni safi na kuna mandhari ya milima kwa umbali ishara ya eneo la wazi linalofaa kwa shughuli za umeme. Mazingira yanaonyesha umuhimu wa miundo mbinu ya nishati katika maisha ya kila siku.

Twiga amesongea karibu na uzio wa chuma , huku mtu akiwa tayari kumlisha. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya asili, yenye miti na uoto wa kijani. Mwingine twiga, anaonekana mbali akiendelea kula.

Duma anatembea kwenye nyasi za rangi ya kijani kibichi, karibu na mabonde ya miti. Mwili wake mrefu na mweusi una dhijhirisha kasi na urefu wake wa asili. Mandhari ni ya pori au hifadhi ya wanyamapori.

Mwanamke amepiga magoti juu ya shuka jeupe chini ya mti mkubwa kwenye eneo la kijani. Anaonekana akitayarisha au kuchukuwa matunda yaliyowekwa kwenye chombo, huku beseni la vyakula likiwa pembeni. Mionzi ya jua inapenya kupitia matawi ya mti.

Nyani, anaonekana akiwa nyuma ya uzio wa waya. Ameshika wavu kwa mkono mmoja, huku akitazama kwa huzuni au tafakari. Taswira hii inaibua hisia za upweke au hamu ya uhuru, au huenda imepigwa katika buga ya wanyama au hifadhi.

Mwanaume amesimama karibu na twiga na kumulisha kwa mkono akiwa amevaa barakoa na kofia huku akionekana mtulivu na makini. Twiga huyu ameinama kwa upole akichukua chakula na mwingine anaonekana nyuma ya uzio wa chuma.

Tusho na wakazi wanatembea na kukaa karibu na vibanda vya biashara kwenye mtaa wa mabada. Nyumba nyingi zinakaa za bati zilizochaka, huku baadhi ya watu wakionekana wamekaa milangoni wakizungumza.

Mto mchafu unaonekana kupita katikati ya makazi ya watu, huku maji yakiwa ya rangi ya udongo, ishara ya mmomonyoko wa ardhi au uchafu mwingi. Mazingira yanazungukwa na majengo ya ghorofa, huku baadhi ya maeneo ya kingo, yakionekana kuharibika au kutokua imara. Hali hii inaweza inaweza kuashiria hatari ya mafuriko.

Nyati amesimama porini juu ya nyasi kafu na akiwa na pembe bana silisopinda kuelekea juu, mathari ya nyumba Inaonyesha miamba na miti michache hali inayotihirisha mazingira ya hifadhi ya wanyama pori

Wanaume watatu wamevaa visibao vya usalama na buti wakisafisha taka nyingi zilizojaa kwenye mtaro wa maji wanatumia miundu kuondoa uchafu kutoka kwenye maji yaliyotuama huku taka zikiwa zimetapakaa kila mahali. Kandokando mazingira yanaonyesha changamoto ya uchafuzi wa mazingira mijini.

Mwanaume ameketi kwenye dhamani zilizoharibiwa, pembeni mwa barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Nyumba za mabanda zimezingirwa na maji ya rangi ya matope, huku mazingira yakionyesha athari kubwa ya mvua au mafuriko.

Takataka nyingi za plastiki zimetapakaa kwenye dambo kubwa la wazi. Mazingira yanaonekana kuchafuliwa vibaya, huku mifuko, chupa, na vyombo vya plastiki, vikiwa vimeenea kila mahali. Anga lina mawingu mepesi.

Nyumba nyingi, zimejengwa pamoja za chuma na mabati. Mtaa umejaa uchafu na takataka huku mto mchafu ukitiririka kando ya makazi ya watu. Watu wanatembea kwenye eneo hilo, na baadhi ya watoto wanacheza karibu na mto.

Watu wa watano wamo ndani ya mto wa kivuka mpaka mzito wakitumia nyavu . Wanatikisiana kwa juhudi kubwa kwenye mazingira yenye maji machafu. Wanaonekana kufanya shughuli ya usafi bila vifaa rasmi vya kinga.

Fisi amesimama kwenye nyasi ndefu huku akitazama nyuma kwa tahadhari. Mwili wake wenye madoa umejaa nguvu ishara ya kuwa tayari kwa mawindo au kujilinda. Mazingira yametulia kuonyesha wanyama wa porini katika hali yao ya asili.

Twiga amesimama kwenye uwanda wa nyasi iliyopambwa na miti mirefu. Anaonekana kuwa makini, macho yake yakitazama mbele kana kwamba anachunguza mazingira. Nyuma yake, kuna kichaka kimeme kikionyesha kuwa yuko katika makazi yake ya asili, yenye utulivu na mandhari ya kuvutia.

Makazi ya mabanda yenye mapaa ya bati yaliyofikia yamejibana kwenye mteremko wa kilima. Miti mirefu ya kijani imejianika eneo hilo huku nguzo nyingi za umeme zikiwa zimenyooka juu. Anga limefunikwa ma mawingu mazito.

Watu wawili wamesimama ndani ya maji machafu wakiwa kwenye vibebeo vya mianzi wakivua taka hasa plastiki kutoka kwenye mkondo wa maji. Mmoja anatupa rundo la plastiki upande wa ukingoni ambapo taka zimejaa. Mazingira yanaonyesha hali duni ya usafi.

Korongo wawili wenye manyoya ya nyekundu shingoni na taji ya dhahabu kichwani wanasimama kwenye nyasi ndefu. Maua madogo ya porini yamechanua huku majengo ya kifahari yakiwa mbali mlimani. Mandhari ni tulivu anga lina rangi ya bluu iliyochanganyika na mawingu hafifu.

Vijana wamevalia mavazi vya usalama na wanatabasamu kwa furaha wakishiriki shughuli za usafi au upandaji miti na nyasi. Wengine wako mbali wakifanya kazi kwa bidii hali ikionyeshana msukumano. Anga ni safi, ishara ya siku yenye matumaini.

Taka zimezagaa katika eneo kubwa la wazi karibu na makazi ya watu zikitawanyika juu ya udongo wa tope. Nyumba za mabati na miti mirefu zipo upande wa nyuma zikiwa karibu na mazingira haya.

Ndege mwenye rangi ya nyeusi, nyeupe na mdomo wa manjano anajaribu kuruka kutoka kwenye maji huku mamba akionekana akimkujia kwa kasi. Maji yamechafuka na kunyunyiza hewani kutokana na mwendo wa ghafla wa mamba huyo. Majani ya matoke yamemea pembezoni mwa bwawa ndogo na nyuma kuna ndege wengine wawili wakitazama tukio hilo kutoka kwa umbali.

Wasanii wakiwa jukwaani wanatumbuiza kwa nyimbo za kitamaduni mbele ya hadhira walioketi. Wamevaa mavazi yaliyotengenezwa kwa mitindo ya kienyeji. Wanacheza kwa ushirikiano wa karibu, wakionekana kuigiza tukio la kijadi. Maonyesho hayo yanafanyika chini ya hema jeupe.

Njia nyembamba ya mawe inayopita katikati ya makazi duni karibu na majitaka. Watu watatu wanatembea kwenye njia hiyo huku mazingira yakionyesha hali ya maisha ya kipato cha chini.

Hii chemba inaonekana akiwa amesimama, akitumia mashine ya kugonga au kukamua moja kwa moja. Uso wake umechoka kidogo, labda kutokana na joto au uchovu. Hata hivyo, bado anaonyesha nguvu na msukumo wake kama samaki wa baharini. Nywele zake za asili ni nyeupe na rangi ya dhahabu, zikionyesha uzuri wa kipekee.

Mjusi huyu ana mwili wenye mchanganyiko wa rangi maridadi. Kichwa chake ni cha rangi ya machungwa yenye huku shingo na sehemu ya mbele ya mwili ikiwa na rangi nyekundu iliyokolea. Sehemu ya chini hadi mkia imefunikwa na ngozi ya bluu na nyeusi. Anaonekana akiwa juu ya mawe macho yake yakiwa makini kana kwamba anachunguza mazingira.

Sanaa ni mbili za shamba zimejengwa kwenye dukaa la maji zikonyesha mtu mwenye furaha akipokea mzigo kutoka kwa mwanamke aliyevaa vazi la kiafrika pembeni kuna maandishi kwenye jeusi yenye kuna mabango mengine ya maelezo yaliyowekwa ukutani.

Mafundi wanarekebisha bomba kubwa la maji. Katika muktadha wa dharura, huduma ya maji ni muhimu sana kwa afya na usalama wa jamii. Kukatika kwa maji kunaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa na kuhatarisha maisha.

Hapa tunaona mto mchafu uliotapakaa taka kando kando.Ng'ambo ya pili kuna uwanja mdogo wa kuchezea watoto lakini mazingira yanatia wasiwasi kwa afya. Ni changamoto ya usafi na maisha ya mtaa wa mabanda.

Hawa ni vijana waliovaa mavazi ya kitamaduni wakitumbuiza kwa furaha jukwaani. Wanaonekana wamejaa nguvu wakitiza na kuimba kwa wakileta maisha kwenye ukumbi uliojaa viti vitupu.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara yenye mti mkubwa unaotoa kivuli. Abiria na makanga wanatembea na kusimama karibu na magari haya, baadhi wakiwa kwenye mazungumzo.

Barabara yenye njia nyingi inaonekana ikiwa na uzio wa kati na daraja la waenda kwa miguu mbele. Gari ya umma aina ya matatu linaonekana upande wa kulia. Pembeni mwa barabara kuna mabango ya matangazo na miti ya kijani.

Magari ya abiria yameegeshwa kwenye kituo cha mjini kilichojaa shughuli, huku watu wakitembea na wengine wakisimama kando ya barabara. Bango la Lopha Travels, limeandikwa vituo vya gari hilo.

Magari yanaonekana kuelekea mjini likiwemo basi la rangi ya majungwa, kushoto kuna usio wa ukuta na mnara wa chuma ulioinuka juu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na mabango ya kuelekeza magari yako mbele.

Wanaume kadhaa wamesimama karibu na gari la abiria. Mlango wa gari iko wazi na baadhi ya abiria wameketi ndani, huku wengine wakiwa nje wakisubiri au kuzung'umza. Mandhari inaonesha eneo la mji lenye maduka ya biashara na shughuli za usafiri.

Kijana mmoja amesimama kando ya basi la abiria lenye rangi ya buluu akishika mlango kwa mkono mmoja huku mguu mmoja huwa juu ya ngazi ya kuingilia. Ubao mdogo wa matangazo umetundikwa juu ya dirisha ikieleza vituo vya basi hilo.

Mtembea kwa miguu amevuka barabara salama kwenye alama ya kuvukia ya watembea kwa miguu. Kibao cha tahadhari kiko pembezoni kikionya madereva. Mazingira ni safi na salama yakifaa hata kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaohitaji msaada wa kuvuka.

Barabara pana ina magari yakisafiri kwa kasi, pande zote mbili. Juu yake kuna daraja la watembea kwa miguu la kijani lenye paa la samawati. Watu wachache wanatembea upande wa kushoto huku upande wa kulia kukiwa na magari mengi zaidi. Mazingira ni safi na taa za barabarani zimesimama kwa mstari.

Magari yamesongamana barabarani karibu na jiji likiwemo basi la abiria, matatu na lori la mchanga. Nyuma ya uzio upande wa kushoto kuna watu wakitembea kando ya barabara iliyo na vichaka na mawe pembeni. Majengo marefu yenye maduka na makazi yako upande wa kulia, yakionyesha mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi.

Magari ya abiria yamepaki kando ya barabara kuu abiria wakiwa wamesimama wakisubiri usafiri au wakishuka. Mji unaonekana kuwa na shughuli nyingi, magari ya mizigo na pikipiki yakipita upande wa pili wa barabara. Majengo ya biashara na makazi yamejaa nyuma yakionyesha taswira ya jiji lililo hai.

Treni ya abiria imeegesha chini ya daraja la kupita juu, huku uzio wa waya ukitenganisha njia ya reli na eneo la kutembea. Rangi ya treni ni nyeupe, nyekundu, manjano na zambarau.

Matatu ya kijani yenye maandishi ya kuvutia na michoro, imeegeshwa barabarani ikiwa na mabango ya kuonyesha vituo vya usafiri kama Githunguri, USIU, Kwa Chief na Benedictor. Abiria wamesimama karibu, baadhi wakisubiri kuingia huku wengine wakizungumza na kondakta.

Mabasi ya usafiri wa umma ,yameegeshwa kando ya barabarara mjini Nairobi huku watu wakiwa wanasubiri baadhi ya watu wamesimama wakizungumza mwanamme mmoja anapita akiwa amebeba bahasha ya kijani majengo marefu yanaonekana nyuma.

Hii ni barabara kuu yenye magari yanayosafiri kwa jasi likiwemo basi la rangi ya dhahabu na gari jeupe. Juu ya barabara kuna madaraja ya waenda kwa miguu ya kisasa yakirahisisha kuvuka bila hatari.

Gari la moshi limesimama karibu na makaazi ya watu likiwa limezungukwa na uzio wa waya wa seng'enge. Waru wachache wanaonekana wakitembea karibu na njia ya reli huku mito na majengo ya karibu yakiwa nyuma yao. Mazingira yanaonyesha hali ya joto kali.

Njia ya chini ya daraja ya zege iko karibu na barabara yenye magari ya aina mbalimbali kama vile matatu, gari jeusi na gari jekundu. Ukuta wa daraja una rangi ya kahawia iliyochakaa huku bomba la chuma likipita kando yake.

Hii ni sehemu la kituo cha matatu jijini Nairobi. Tunaona matatu imeegeshwa, watu wakipanda na wengine wakiita abiria. Ni mazingira ya harakati nyingi, kelele, na maisha ya kila siku mjini.

Hili ni gari la usafiri wa uma maarufu kama matatu linalotumika kusafirisha abiria mjini. Abiria wengine tayari wamekaa ndani na wengine nje na gari linaonekana likiwa katika kituo cha kupakia.

Barabara imejaa magari ya aina mbalimbali, yakiwemo ya binafsi, ya mizigo na ya usafiri wa umma. Kuna ishara ya barabarani inayowaonya madereva kupunguza mwendo na kutumia taa za farasi. Hapo, watu wanaonekana wakivuka barabara huku mazingira ya mjini yakionyesha shughuli nyingi za kila siku

Hiki ni kituo cha mafuta cha Total Energies ikiwa na shuguli nyingi. Magari ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa huku abiria wakiingia na kutoka. Kuna mabango mengi ya kuelekeza safari za magari na watu wanaonekana wakihudumiwa au wakisubiri usafiri.

Lori kubwa limebeba mizigo ya taka zilizowekwa kwenye mifuko ya rangi mbalimbali. Watu kadhaa wamekaa juu ya mizigo huo wakiwa wamevalia mavazi ya kazi. Gari hilo limesimama pembeni mwa barabara ya mjini mbele la jengo la biashara.

Mfereji wa ardhini umechimbwa ili kupitisha mabomba makubwa ya plastiki. Bomba jeupe kubwa limewekwa katikati ili kufunikwa na mchanga kwa sehemu. Pembeni mwa mfereji kuna mabomba madogo ya rangi ya kijivu yaliyopangwa pamoja na kifurushi cha plastiki cheusi kilichokunjwa. Mazingira yanaonyesha sarakasi ya kuimarisha mfumo wa maji au umeme inaendelea karibu na majengo.

Mapipa mawili meusi ya kuhifadhi maji yamesimama karibu na ukuta yakiwa yamefunganishwa na bomba za plastiki za kijani. Mfumo huu wa usambazaji maji unaonekana dhabiti na umewekwa kwa usafi.

Ndani ya chumba chenye kuta ya rangi ya kijivu mwangavu, kuna mashine ya kisasa inayotumiwa kusafisha. Pembeni kuna mfumo wa mabomba ya kupiga maji ikionyesha shughuli za kiteknolojia zinazohusiana na usafi wa maji. Sehemu ya mbele ina meza ya bluu yenye michoro ya matone ya maji.